Duka hili linaonyesha mikoba maridadi, ikiwemo mikoba myeusi, myekundu, na kijani kibichi, pamoja na pochi ndogo la rangi tofuati. Pia kuna vitambaa vyenye rangi angavu na vifaa vingine vya mtindo kama shanga na mapambo, vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Hizi ni rafu zilizojaa viatu mbalimbali vikiwa vimepangwa vizuri katika duka la viatu au sehemu ya kuiuzia viatu. Kuna aina nyingi za viatu kuanzia vya kiume na kike na vya rangi tofautitofauti.

Hili ni duka la nguo, lenye nguo zilizopangwa kwenye reki na pia zilizokusanywa juu ya reki. Kuna nguo mbalimbali ikiwemo mashati, suruali ya jeans na nguo zenye michoro ya maua. Juu ya reki kuna bango lenye maandishi one stop for the whole family .

Taswira hii inaonyesha mlima wa nguo zenye rangi nyingi tofauti tofauti. Zinaonekana kama soksi au nguo ndogo, zilizopangwa kwenye meza au stedi la soko. Chini ya meza kuna uchafu na taka zilizotapakaa chini.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi au ukumbini wa sanaa. Kuna watu kadhaa wanaotembea au kusimama kwenye njia nyembamba, huku bidhaa mbali mbali zikiwa zinapangwa pande zote mbili. Upande wa kushoto kuna nguo, mifuko na vitu vingine vya kuvaliwa. Upande wa kulia kuna picha za kuchorwa au kazi za sanaa zilizopangwa. Mwanga unaonekana kuingia kutoka sehemu ya juu ukiingia ukumbini huu.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi barani Afrika. Inaonyesha watu wengi wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga. Watu wanaonekana wakishughulika na biashara na kuna rundo la bidhaa zilizopangwa chini. Picha inaonyesha mazingira la soko la wazi ambapo wachuuzi na wanunuzi wanakutana.

Hili ni taswira la bango la kijani lililosimama kwenye miti miwili likionyesha jina pearl court Northlands view chini yake kuna maandishi madogo yanayosomeka control development area ,bango hili linaonekana kuwa katika eneo la wazi labda na makazi au maendeleo.

Vyumba vitano vya kulala vyote vikiwa na bafu zake binafsi. Liko kwenye nusu ekari ndani ya jamii iliyo na ulinzi. Ina bwawa la kuogelea la kibinafsi, bustani iliyotunzwa vizuri na inaweza kuwa na jiko la nje au sehemu ya kuketi nje pamoja na sehemu ya maegesho.

Hii ni taswira ya sehemu ya duka kubwa ya kuuza nyama au soko la nyama, iliyoandikwa butcher juu yake. Inaonyesha sehemu ya kuuza nyama na wafanyikazi wakiwa nyuma ya kaunta, za kuonyesha bidhaa, pia wanunuzi wakiwa mbele wakinunua.

Hili ni duka la baiskeli lililojaa baiskeli nyingi zilizopangwa kwa safu ndefu. Baiskeli hizi zina rangi tofauti na muundo mbalimbali, zikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa zinazopatikana dukani. Inaonekana kama mahali ambapo mtu anaweza kupata baiskeli ya aina yoyote anayohitaji, kuanzia baiskeli ya mlima hadi zile za kawaida. Mazingira ya duka yanaonekana ya mpangilio mzuri ya bidhaa nyingi za kuuza.

Rafu nyingi zilizopangwa vizuri zinaonyesha bidhaa. Rafu hizo zimejaa bidhaa tofauti tofauti ikiwemo, mboga za majani, zilizopakiwa na aina mbalimbali za vyakula vilivyopakiwa. Inaonekana ni sehemu ya duka kubwa au soko, labda sehemu ya bidhaa za chakula.